Ukurasa wa kuingia wa kopokopo una sehemu za kuandika jina la mtumiaji, pamoja na chaguo la kukumbukwa, na udhibitisho wa I am not a robot .

Tangazo la bima la makazi za nyumbani toka ANZIANO INSURANCE AGENCY inaonyesha orodha ya kisasa na vitu vinavyolinda kama moto, wizi, elektroniki, majanga ya asili.

Gari jeusi tititi limepakiwa hapo. Taa yake yaonekana kuwa mpya kweli naye milango zote zimefungwa. Kando kuna mwanamke mwingine lakini haonekani vizuri kabisa. Kuna miti hapo kando, nyasi imemea.

Mkono umeshika noti za Kenya zenye thamani elfu moja, mia na hamsini zikiwa na rangi na miundo tofauti. Sakafu ina kapeti . Waya umechomekwa kwenye soketi pia.

Magari manne yame wekwa parking hapo moja KDK 849T, KDJ 328G, hilo lingine halionekani vizuri lakini linaka nikama ziko nyumbani huko.

Mikono inashughulikia mizigo wa noti ya sarafu ya elfu moja zikiangaliwa kuchukuliwa kutoka kwenye draw ya pesa. Ndani ya draw kuna mirundo mingine ya noti zinazofanana.

Mzigo imewekwa juu ya baiskeli. Duka la m-pesa limefunguliwa. Mwanamume aliyevaa trauza ya samawati anaonekana kwenye duka la m-pesa. Kando kuna pikipiki na kuna mtu juu ya pikipiki, mguu lake ndio linaonekana. Maduka mengine pia yamefunguliwa.

Jaket, kabuti, sweta, zinauzwa na wanabiashara kwa soko. Customers wawili hapo ni kama wanachagua manguo. Kuna mwanaume amesimama pia anaangalia aina ya nguo ako nayo, zingine hapo nyuma zimewekwa kwenye karatasi.

Kifungu la gari linapatiwa customer . Anaonekana ni kama amenunua gari, karatasi liko hapo chini. Tayari ni yeye kutia sahihi. Kuna kagari kadogo la kuonyesha ni nini amenunua.

Mtu anashikilia simu yenye programu ya M-Pesa ikiwa wazi ikionyesha chaguzi kama kutumia pesa, kutoa pesa kununua muda wa maongezi na mikopo. Mandhari ya nyuma ina bango la kijani lenye maandishi lipa na M-Pesa na sehemu ya nembo la M-Pesa pia.

Gari nyeupe na gari nyeusi za Hyundai zipo mbele ya jengo lenye madirisha makubwa ya vioo na mwangaza wa ndani. Nembo ya Hyundai inaonekana wazi kwenye grili za magari hizo. Eneo hili linaonyesha mazingira ya biashara ya magari.

Duka dogo la Royal Star Inn lina mandhari ya buluu na matangazo ya bidhaa za maziwa kama maziwa, mtindi. Kuna jokovu lenye mahandishi milk ATM na picha za ng'ombe upande wa kushoto namba ya simu imeandikwa na juu ya mlango.

Rundo kubwa la soksi za rangi mbalimbali limewekwa ndani ya chuma cha wavu kwenye eneo ya vitu vingine na uchafu. Soksi vimechanganywa bila mpangilio maalum. Zinatoa mwelekeo wa vurugu za rangi.

Matunda yamepangwa juu kwa juu, machungwa, watermelon, grapes , papai, nanasi, avacado , ndizi yamepangwa juu kwa juu.

Mtu anashikilia mashine ya malipo ya PayPal huku kadi ya visa ya rangi ya buluu ikiingizwa na mtu mwengine kiasi cha maulana ni Tzs 62,000 . Jina kwenye kadi ni A.

Car shine auto paint yenye nambari sufuri, saba, mbili, nne, sufuri, tano, tano, tatu, tano, sita. M-Pesa pia iko available hapo ndani. Ni kama wanauza mkate, rangi pia iko hapo.

Duka la Ustina Milk imefunguliwa. Kuna jiko limeshikilia mlango. Wanawake watatu waonekana hapo ndani, mmoja ambapo ni kama anajaribu kuserve mwingine maziwa ili aende zake. Kuna ndoo hapo kando nyuma ya mlango na ng'ombe imechorwa.

Magari kadhaa yameegeshwa katika uwanja la nyasi. Watu wengine wanaangalia hiyo magari. Chini kunaonekana kuna miti. Hapo chini pia kuna milima milima kwenye nyasi. Miti yanaonekana yamepangana hapo. Mawingu hayo yanaonekana kuwa nyeusi.

Van ya progressive credit imepakiwa hapo la grey KDA650E. Magari mengine yanaonekana nusunusu yamepakiwa hapo kando. Manyasi yapo chini.

Magari meupe pepepe yamepakiwa hapo kwenye paki na kuna karatasi hapo kwa kioo ya mbele, number plate nazo hazionekani, mataa yameeng'aa kabisaa, inakaa nikama ni mpya pia na kuna building ingine hapo nyuma.

Kibanda cha soko kimejaa mboga mboga kama pilipili, vitunguu, ndizi, limau upande wa kushoto zikiwa kwenye kikapu na meza za mbao. Upande wa kulia kuna nguo na vitambaa vya rangi vikiwa vimewekwa hapo.

Tangazo la bima ya maisha kutoka ANZIO INSURANCE AGENCY, inmaonekana hapo, aina mbalimbalikama, Term Life, Endowment Policy, Whole Lif na Group Life Insurance. Maelezo ni kama Your Future is Protected.

Gari jeupe aina ya van , limeegeshwa kando ya barabara ya lami, likiwa na madirisha meusi na mlango wa kuteleza, upande wa kulia, nambari ya usajili ni KDC 735S na maandishi ya kijapani yako nyuma.

Watu kadhaa wamesimama na kuketi karibu na magari matatu yaliyopaki kwenye eneo la nyasi lenye miti. Subaru nyeusi na Honda nyeusi zinaonekana wazi huku gari jeupe likiwa limesimama nyuma. Baadhi yao wamelala kwenye nyasi, wengine wao wakiegemea magari.

Gari jeupe aina ya Van limeegeshwa mbele ya jengo la kisasa lenye mistari ya rangi wima na kiingilio kilichofunikwa. Van lina pamba nyeusi na spika ya mbwa mwitu pamoja na alama za dizeli.

Viatu vimepangwa tayari kuuzwa juu kwa juu imepangwa hapo kwenye meza. Nyuma kuna gunia imejaa viatu pia. Mwanamke anaonekana anaangalia simu yake ili kujua vile atauza hizo viatu.

Viazi vitamu vya zambarau , mihogo kahawia, viazi ya kawaida ya chips vimepangwa kwenye vikapu na ndoo za rangi tofauti. Huko nyuma kuna mfuko mweupe wenye mboga za majani za kijani.

Mia tatu hamsini imeshikiliwa kwenye mkono, shilingi hamsini imeshikiliwa kwa mikono nyingine. Ziko kwa noti la mia mbili, hamsini na mia zimeshikiliwa hapo.

Gari nyeusi halina number plate limepakiwa hapo kwenye show room . Taya nayo zimeng'aa. Taa zinafanya gari iwake kabisa. Inaonekana pia kuna break light zao hapo nyuma. Magari mengine yako hapo kando pia.

Kifungu la gari limewekwa kwenye mlango wa gari, imehangiwa hapo. Mlango imefunguliwa la gari, kifungu yaonekana kuwa hapo juu. Kando kuna mtu anaonekana amenyoosha mkono juu ya gari. Nyuma kuna bulding fulani imefunguliwa.

Lori kubwa na rangi la chungwa linaendesha magari nane yaliyopakiwa kwenye viwango viwili juu na chini. Limeandikwa HVS na linaonekana kuwa aina ya scania. Mandhari ya nyuma ina miti na nyasi.

Magari matatu, nyeupe ya taxi nyekundu na manjano ya PSV Tax Insurance. Moja ni kama 3500 na inaextendiwa to annual within 30 days at 5k .

Ndani ya duka la butchery kuna vipande vikubwa vya nyama vikiwa kwenye kaunta ya kioo na vingine vikining'inia juu. Wafanyikazi watatu wamevaa makoti meupe na kofia wakihuduma nyama ya kaunta.

Gari nyeupe lenye nambari KDH 990J limewekwa parking dereva hayuko. Kuna miti mingi hapo inakaa ni kama kwenye estate fulani. Kwenye barabara pia.

Risiti la KRA tax payment na credit account details account number na KRA collection account. Kuna tax details hapo 2016jka kuna limited Kenya shilings zinaonekana pia hapo kcb bank .